Naye huyu anaonekana kuwa hizi ni vitu aliweza kuweka kwenye motoni, anaonekana kuwa huenda anaipika au kuna kitu anatengeneza kutumia kifaa hiki, na kuna hiki kitu ambacho ameweza kuingiza anaitumia ili kuhakikisha kuwa vitu ambavyo motoni inaiva vizuri.

Hizi ni ndizi ambazo ziko mjini. Mama huyu ambaye anauza ameileta kutoka mashambani ili aweze kuuza mjini kupata pesa. Naye ambaye amesimama ni mnunuzi ambaye ameweza kununua ndizi hizi ili aweze kuichukua nyumbani.

Hapa ni mahali chumba cha kifahari ama mjini ambapo ng'ombe hizi zinaweza kuenda au kuzunguka mjini na kukula hivi vichakaratasi. Hapa ni sehemu za kutupa vitu ambavyo haifai kama vichakaratasi ama chakula ambazo zimeweza kuwekwa. Na ng'ombe hizi zinaenda huko kuikula kwa kuwa mjini hakuna nyasi.

Hili ni kipimo au kitu ambacho kinaipima maziwa mbayo anaweza kuweka katika mtungi ama ile ambayo ng'ombe inaweza kua inaikamua kwa siku, maziwa huenda yanaweza kuwekwa katika kifaa hii ili iweze kuweka kwa vijikaratasi na kuweza kuipeleka katika mjini.

Hao ni wakina mama ambayo wanaendelea kuwapea kuwapeana chakula. Kuonyesha kuwa katika mkutano fulani na hawa kina mama wanaonekana kuwa wakiweka machakula ya masahani ili wale ambao wameweza kuhudhuria mkutano huo waweze kula.

Ndizi ambazo zimeweza kutolewa mashambani na kupelekwa mjini ili huyu aweze kuininua na kuipata hela la kuinunua vifaa zingine za kujikimu nayo kimaisha. Nayo akina mama hawa wanachuna ndizi hii ili kutenganisha nao na kuweka katika sehemu zingine.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zinaweza kuitolewa katika mashambani pa mkulima na kuweza kuletwa mjini ili waweze kuuza. Kunao pale sokoni ambao watu hufanyia biashara. Kuna nyanya, kuna vitunguu kuna vitu vingi naye ndizi ameweza kuwekezwa katika sehemu moja kwenye juu ili waweze kuinunua.

Huku ni mashambani, naye huyu ambaye ameshuka ndizi yake akiwa katika shamba lake anaonekana kwamba, ndizi hii iko kwa shamba yake imeiva. Naye anataka kuitoa ili apeleke nyumbani kuikula ama kupeleka sokoni kuiuza ili aweze kupata hela.

Hizi ni ndizi ambazo ziko katika mashamba ya mpungulumu. Ndizi hizi zimekuwa kubwa na zimeiva. Zinaonekana kuwa kila ndizi iko na mimea. Mimea inafaa kuitolewa na kui

Hizi ni ndizi ambazo zimeeza kuiva katika mashambani ya mkulima huku shambani, naye huyu mama ako katika ile kitendo ya kunagalia ndizi hizi ili aeze kuichukua mjini au nyumbani kwa chakula, au ili baadae apate pesa.

Hizi ni ndizi ambazo ziko katika zile sehemu za mashambani ndizi hizi ambazo zimeweza kupandwa katika mashamba haya na mkulima huyu inaonekana kuwa zimeweza kuharibika na iko katika mzituni na hio nyuma kuna miti mingi ambayo vinaonekana kuwa sehemu hii ambayo kuna ndizi hio ni sehemu za msituni.

Naye huyu anaonekana akiweka maji haya katika sufuria ile kubwa kutoka kwa sehemu hii, anaonekana kuweka maziwa haya katika sehemu moja hili kuyapima na kuweka vijikaratasi hili baadae kuipeleka katika mjini au sokoni kuuza.

Hili ni ndizi ambalo limeweza kuiva. Ndizi hili baada ya kuitolea mashambani unaeza hii kuiva alafu unaikula au kupeleka na sokoni ili kuifanyia nayo biashara alafu unaziuza unapata pesa. Ndizi hili limeweza kuiva zaidi na liko tayari kuikula.

Ng'ombe hii ambaye imeweza kuifungwa na huyu ambaye anaonekana, alikuwa anamtibu ama alikuwa kukama ng'ombe hii, kuna maji ambaye anaendelea kutoka kutoka sehemu ama ni sehemu ambayo ng'ombe hulalia wakati anakula.

Hili ni wali au ni vitu ambayo imeweza kutolewa kutoka kwenye maziwa hii inatokana na wakati umeeka maziwa kwenye moto huwa inatoka ili uweze kuweka kwenye mboga au kuitengenezea nayo chai.

Jamaa huyu anaonekana akiwa amekalia chini huku ameshika kifaa chake cha kuweka maziwa huku akiikama ng'ombe hiyo. Ng'ombe hiyo imeweza kufungwa miguu yake ya nyuma katika sehemu ambayo hukaa au hulalia. Nyuma kuna ng'ombe zingine ambazo zinaendelea kukaa huku, huku hii ng'ombe ikiendelea kukamwa.

Hawa wameeza kuhudhuria katika makala hii, waweze kupiewa jinsi anavyo takikana kutumia maziwa hayo mjini, nao nao wale wameeza kusimama mbele yao ni wale wameeza kuhudhuriwa, nao huyo mwingine anaonekana akimfunza huyo mwingine jinsi ambayo anafaa kufanya kazi hii.

Hapa ni sehemu za kiangazi ng'ombe ambayo inaonekana ni inaonyeshana kuwa jamaa, huyu anaikama ili aweze kutowa maziwa na kuyatumia kuna manyumba ambayo zimeweza kuporomoka katika sehemu ambayo kuna miti, naye huyu anaendelea kuweka mitungi maziwa ambayo anaikama.

Naya huyu anaonekana akimwagiwa hizi vifaa kwenye karai hii kudhirisha kuwa haya ni maziwa au ni maji katika hapa kuna maduka amabayo ni vya kifahari amabayo imeaza kujengwa huyu naye ameweza kuinama anaishika au anaichota hiyo maji ambayo anai....

Ni ng'ombe ameweza kuwekwa katika sehemu moja huku akiwa amepewa chakula akiwa anaendelea kukula. Ng'ombe hizi zinakona rangi ambazo rangi ambazo zinafanana. Na nyumba kuna manyumba za zimeweza kujengwa kuonyesha kuwa ni mahali ambapo ng'ombe hizi wanalala.

Hili ni ndizi ambalo mkulima ameweza kutoa katika mashambani na kupeleka mjini ili kuuza au kupeleka manyumbani ili aweze kukula. Ndizi hii iko na sehemu ambayo imeweza kuanza kuiva na kuna sehemu ambayo bado inaendelea kuiva naye huyu ameweza kuitoa ili kupeleka mjini kuuza.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuipangwa, kuonekana kuwa zilikuwa zinatolewa shambani na hawa wakulima ambao wameweza kuwa hapo. Wanaweza kuhesabu ndozi ambazo nyuma kuna ndizi zingine amabzo zinaendelea kuipandwa katika sekemu hiyo. Ndizi hii unaipeleka mjini kuyauza.

Hapa ni machumbani ambao shamba hilo mwenyeji wa nyumba hii alieza kuipanda ndizi nyingi katika shamba lake, anaonyeshana kuwa nayo anaitumia anakula, anafanyia biashara ndizi hii ili kujikimu nayo kimaisha. Nayo nyumba hii ni nyumba cha kifaahari.

Hiki ni kifaa ambacho saidi hii unatumikana na akina mama wa zamani. Imeweza kuwekwa vitu ambavyo viko ndani ili iweze kutumiwa au kuuzwa katika mashambani au mjini na kuipata pesa. Inaonekana kuwa kuna vifaa vingi ambavyo viko karibu na kifaa hicho ambavyo vinauzwa.

Hizi ni ndizi ambazo zinauzwa katika sokoni na mkulima huyu. Ndizi hizi zimeweza kuiva vizuri na zimeweza kuitoakwa mashambani ili aweze kuileta mjini aeze kuuza ili aeze kupata pesa ya kutumia kujikimu nayo maisha.

Ng'ombe hii inaonekana kuwa inakamwa kutumia mashini ambayo ng'ombe huyu ameeza kuifunga kwa mdomo wake na tena kwa miguuni ya nyuma yake kuhakikisha ameeza kusimama bila kuzunguka ili kueza kuikama kuitoa maziwa kutoka kwake katika sehemu ambayo ameeza kuwekwa.

Hizi ni vitu ambazo zimeweza kuchemshwa kutoka kwenye moto, vinaonekana kuwa vimeweza kuiva na viko tayari kulishwa. Hii ni kijiko ambayo imetoa sehemu ya chakula hili kuonyesha kuwa kama bado au inaendelea, itapea muda ili ziendelee kuiva.

Kuna ndizi ambayo itakuwa bado iko mbichi imefungwa na karatasi ya plastiki ili kwamba iive haraka. Ili iive haraka ndio wameiwekea kwa wakati wa kutumika.

Huyu naye anaonekana kuwa anaitoa maziwa yake kutoka mashambani na kuimwaga kwenye mtungi huo ambao ameweza kuwekeza kwa gari lake ile aweze kuipeleka mjini kuweka kwenye karatasi au huenda ataenda kuuza akiwa hivyo ili aweze kupata hela zaidi.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kutolewa mashambani na mkulima na kuwekwa kwenye gari hilo ili iweze kupelekwa mjini ili kuuza na kuipata pesa. Ndizi hizi ni ndizi ambazo zinafaa sana na zimeweza kutolewa mashambani ambazo ni tamu na kuchukuliwa kwenye nchini kupata pesa.

Hapa ni shamba ambao nngombe hizi zimeweza kushiba kutoka kwa kukula, wote wanakuja kulala huku, ngombe hizi zimeanza kupewa chakula na kulala katika juu chumba hichi cha kifahari. Kuna zingine ambazo zimeenda kukula huku zingine zimelala.

Hapa ni mahali pa kuweka maziwa kutoka mashambani ili iweze kuweka katika vijikaratsi na kuchukiliwa mjini ili iweze kuuzwa. Mtu huyu ambaye ameinama anaipima maziwa haya ili aweze kuweka vijikaratasi na kupeleka mjini.

Haya ni ndama ambao wako katika sehemu za kiangazi. Wanaonekana kuwa wamelala katika sehemu hiyo baada ya kushiba. Hizi zinaonekana kuwa ni kijana hao wameweza kuiwekwa katika sehemu hiyo ikiwa na rangi ambayo zinafanana kuonyesha kuwa zime.

Hili ni ndizi ambalo limeweza kukomaa, liko katika mashambani. Ndizi bado haijaiva inaelekea katika shamba kwani hili ndizi unaeza kuipeleka nyumbani kukula au unaeza peleka mjini kuuza, kuipata hela.

Hawa ni ng'ombe ambao wameweza kuwekezwa kwa sehemu zao. Ng'ombe hawa wameweza kupewa chakula ili waweze kula katika malisho haya, nao kuna wale ambao wanaonekana wakiwa wanachunga ng'ombe katika sehemu hii, huenda ni mwenyewe ama ni yule ameajiriwa.

Hizi ni ndizi ambazo zinaonekana kuwa zimetolewa kwenye mmea shambani. Huenda zimepangwa kupelekwa nyumbani kula, au sokoni kufanyia biashara kwa kupata pesa ili kununua vitu vingine ambayo inahitajikamaisha.

Mwanadada huyu anaonekana akicheka huku akiweka kuinama. Naye ng'ombe hii imeanza kuifunga kwa mguu yake ya nyuma. Huyu naye anaonekana akikama ng'ombe hii na kuweka maziwa kwa mtungi yake ambayo inafaa kuwekwa mna. Naye huyu anaendelea kuikama ng'ombe hili.

Mama huyu ako katika mashambani, huku akiwa ameshika ndizi hili lake ambalo linaeza kuiva kutoka shamba. Naye anafaa kuitoa kutoka shambani ili aweze kupeleka nyumbani kukula au kupeleka mjini kuuzwa ili aweze kuipata hela la kujikimu.

Mama huyu ambaye ameweza kuinama katika mashambani yake huku akiwa ameipanda mahindi na mimea zingine ambazo zinaanza kuipana kama marakwa ambazo zimeanza kuipanuka kutoka shambani hilo lake.

Hizi ni ndizi ambazo zimeezwa kupandwa katika mashamani. Ndizi hizi ni ndizi ambazo bado ni mchanga na inaweza kutoka katika sehemu ili zikiwa kubwa kuenea na mimea inaweza kupelekwa mjini kuuzwa. Naye mwenye shama awe mkulima anaweza kupata pesa ili kujikimu na kimaisha.

Hapa ni mashambani, naye huyu ni mwenye shamba ambaye ameshika ndizi hili katika shamba lake. Ndizi hili limeweza kuiva naye anaweza kuitoa kutoka shambani kupeleka nyumbani ili kuyakula au kupeleka mjini kuuza ili kupata hela.

Mkulima huyu anaonekana ameweke ndizi hii kwa karatasi kuonesha kua ndizi linaweza kutolewa katika mashambani na kupeleka nyumbani ili kukula au kupeleka mjini alafu atauza ili apate pesa za kujikimu na kimaisha.

Hizi ni ndizi ambayo zimeeza kuiva na zinginezo bado hazijaiva ambayo hazijatolewa katika shambani la mkulima ndizi hii ni ndizi ambayo zinaweza kutolewa na mwenye shamba ili aweze kupeleka nyumbani kukula au baadaye kuipeleka katika mjini au sokoni kuuza.

Hawa wameweza kwenda katika sehemu moja ili wadhihirishe kuwa hizi kifaa ambacho kimeweza kufunikwa huenda ni maziwa na kudhihirisha kuwa ni ile maziwa ambayo hayachanganywi na kitu chochote, kwani ni maziwa ambayo yanaweza kuwekwa kwenye karatasi na kuuzwa katika sehemu hiyo. Wananchi ambao wanaishi mjini waweze kununua.

Hii ni kitu ambacho inatumia kusafisha ngombe. Hii ni kile kifaa ambacho ameweza kuimulika nayo ili ngombe hilo iweze kuwa na ile umaarufu wa kuwa ama kuonekana hiyo titi za hii ngombe iko na kasoro.

Huyu naye ako katika ile harakati za kuikamua ng'ombe huku akiwa ameinama na kuikama ng'ombe na kuweka kwenye sufuria. Ng'ombe ameweza kuifunga katika sehemu hiyo, na kuikamua ili maziwa yaweza kuipeleka mjini kuuza, ama anaweza kuipeleka maziwa haya kuitumia nyumbani.

Kina mama hawa wameza kukaa katika sehemu hii huku wakiwa sokoni au nyumbani wakitengeneza kifaa hicho au wakiweka. Kuna hivi vifaa mbavyo vimefanana ambavyo vimeweza kutengenezwa huku akipima hivyo vitu kumaanisha kuwa anafaa kuweka katika zile ambazo zinatoshana.

Jamaa huyu ambaye amweza kusimama karibu na miti hiyo, anaonekana kuwa ametoa ndizi kutoka mashambani, ili aweze kueka katika gari hili kuipeleka mjini, alafu atauza ndizi hizi mjini ili aweze kupata hela.

Hapa kuna watu wawili wamevaa vizuri, ambao wanaonyeshwa, mmoja ameshika maji na mwingine ameshika kitia. Hao wanafanya kazi ya kuhudumu kwenye hoteli ama wako kwenye.

Ng'ombe hii imeweza kuwekezwa hapa ni pahali pa huenda unalala, naye inaeza kuipata maziwa au inapokamiwa naye huku inaenda kuikunywa maji, katika sehemu hio tena, hili ni ng'ombe ambalo liko katika sehemu ambalo linafaa, na huenda linakamwa katika nyumba hicho tena.

Daktari huyu anaonekana akiipiga kifaa hichi ambacho anaitaka kuweka, au huenda hapa ni shuleni ambao wanafunzi wanaivuna jinsi ya kuishanganya hivi ambavyo wanaifaa kuwa naye ili waweze kutumia katika masomoni ili waweze kuipita mtihani.

Hapa ni mashambani hao, watu ambao wameweza kusimama huku mwingine ameshika jembe unaonyesha kuwa wanaipanda ndizi hiyo. Ndizi hii inaweza kuipandwa au unaweza kuitoa katika sehemu zingine na kuja kuipanda katika sehemu ingine ili uweze kuipata mimea zaidi.

Hizi ni ndizi ambazo imeweza kutolewa mashambani na mkulima huyu ili aweze kupeleka nyumbani na kukula au kupeleka sokoni kuuza au kuifanyia biashara, ndizi ni ndizi ambazo ni za aina tofauti kwani zimeweza kutolewa na ziko katika ile hali za kuiva.